Hapa kuna watu wawili, mwanamke na mwanamume wakifanya kazi kwa karibu kwenye kompyuta ndogo, huku skrini ya pili ikiwa imeunganishwa na kuonyesha msimbo. Hii ina ishara ya mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja, hasa katika nyanja za teknolojia.

Hii ni mikono ya mtu akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mbao, skrini ya kompyuta inaonyesha masomo ya kidijitali kwa herufi kubwa nyeupe na chini yake kuna ikoni ya kompyuta ndogo iliyo na penseli juu yake ikisisitiza dhana ya kujifunza kwa njia ya kielektroniki.

Huu ni mfano halisi wa kujifunza kidijitali. Tunaona kijana anayekuwa mwanafunzi akitazama kwa umakini skirini ya kompyuta. Huku kukiwa na kompyuta nyingine karibu na hiyo, hii imesisitiza jinsi teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya mazingira ya elimu ikiruhusu wanafunzi kufikia maudhui ya kielimu kwa njia shirikishi na ya kisasa.

Hawa ni wanaume wawili wakiwa wanafanya kazi au kujadiliana jambo, wakiwa wanatumia kompyuta ndogo na daftari. Mwanaume mwenye ngozi nyeupe ameketi kushoto, akionekana akionyesha au kueleza jambo kwenye kompyuta yake, huku mwanaume mwenye ngozi nyeusi akishika kalamu na daftari.

Huyu ni msichana mdogo akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akiwa amevaa vipokea sauti masikioni na anashirikiana kikamilifu katika somo la mtandaoni. Anaonekana akionyesha kitu kwa mikono yake labda kujibu swali akifanya ishara au akishiriki katika shughuli za kujifunza inaoitaji mwekeleana.

Huu ni nchoro unaoonyesha elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa umbali. Mwanamke moja ameketi kwenye kiti huku akitumia kompyuta ndogo akiangalia skrini kubwa ya kompyuta. Kwenye skrini hiyo kuna mwanamke mwingine huenda ni mwalimu akifundisha.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye nywele zilizokunjana akitazama skrini ya kifaa cha kielektroniki, pengine kompyuta kibao au kompyuta ndogo kwa umakinikubwa. Hii inawakilisha moja kwa moja dhana ya kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Huyu ni mwanafunzi akiandika kwa umakini kwenye daftari, huku kompyuta kibao ikiwa karibu. Ikipendekeza dhana ya kujifunza mtandaoni, ambapo teknolojia na shuguli za kimwili huweza kuchanganyika. Mwanafunzi huyu anaonekana kujishugulisha na masomo yake, kutoka mazingira ya nyumbani.

Huyu ni kijana mdogo anayeonekana amevaa kofia kubwa vya maskioni akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya mkononi. Kijana amevaa sweta au hoodie nyekundu na mgogoni mwa hoodie kuna maandishi. Anatumia kompyuta yake na skrini ndogo inayoonyesha kile kinachoonekana kama programu kuariri video au picha.

Hii ni dhana ya kisasa ya kujifunza kwa njia ya kielektroniki, kupitia mpangilio safi na rahisi, kituo kikuu cha picha ni kompyuta pakita ya kisasa iliyowazi na skrini yake ikiwa na maneno makubwa E-Learning yaliyoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe juu ya mandhari laini ya rangi ya machungwa hafifu.

Hapa kuna mtu akitumia kompyuta mpakato kutazama somo au mhadhara wa kidijitali. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu au mzungumzaji anayetoa mada akiwa amesimama mbele ya ubao mweupe. Hii inawakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Hii ni mikono ya mtu akitumia kompyuta ndogo huku mkono mwingine ukiandika kwenye daftari kwa kalamu. Ikifaafanua wazi dhana ya kujifunza kidijitali wa kompyuta ndogo unashiria matumizi ya teknolojia katika upatakanaji wa maarifa.

Hii ni mazingira ya kufundisha mtandaoni. Inaweza kutumika kuwakilisha dhana ya ujifunzaji wa mtandaoni, kupitia taswira ya mwanamke aliyevaa miwani ya kisasa na anayeingiliana na taarifa za kidijitali zinazoonekana kama mtandao wa nukta zinazounganishwa.

Hii ni dhana ya teknolojia katika elimu ikionyesha jinsi vifaa vya kidijitali zinavyoweza kutumika kuleta wanafunzi pamoja na kuimarisha mchakato wa kujifunza. Katikati kuna kikundi cha watoto au wanafunzi kadhaa wengi wao wakiwa wamevaa sare zinazofanana na kijani na njano wakiwa wamekusanyika kwa makini kuzunguka kompyuta kibao.

Hii ni taswira iliyorahisishwa na yenye ufanisi ya dhana ya masomo ya mtandaoni. Inajumuisha picha mbili za kompyuta za mezani, kila moja ikiwa na ishara muhimu zinazohusiana na elimu. Kompyuta ya kwanza inaonyesha kofia ya kuhitimu iliyowekwa juu ya globu, ikimaanisha, upatikanaji wa elimu ya juu na fursa ya kujifunza zinazopatikana duniani kote kupitia njia za kidijitali.

Huyu ni mwanaume akiwa ameketi kwenye meza, akifanyi kazi au kusoma kwa umakini. Anaonekana akitumia kalamu kuandika kwenye karatasi au daftari, huku kompyuta mpakato, ikiwa imefunguliwa kando yake. Mandhari nyuma inaonyesha sehemu ya ndani ya jengo, ikiwezekana ofisi.

Hiki ni kielelezo cha kidijitali kinachoonyesha dhana ya ubunifu, uhandisi na elimu ya kiufundi. Ikisisitiza uwakilishaji wa teknolojia na ushirikiano. Katikati kuna kompyuta ndogo inayoonyesha mchoro wa kiufundi wa kifaa fulani na taswira ya mwanaume akifundisha au kuwasilisha.

Hii inaonekana kua ni tangazo au ukurasa wa kutua kwa ajili ya jukwaa la kujifunza mtandaoni. Upande wa kushoto kuna kichwa kikuu. Upande wa kulia kuna mchoro unaoonyesha mtu ameketi na kompyuta ndogo akijifunza mbele ya skrini kubwa.

Huu ni mchoro wa kidijitali unaoonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au elimu ya mbali. Katikati, kuna skrini kubwa ya kompyuta inayoonyesha video ya elimu. Upande wa kushoto wa skrini, kuna mwanaume aliyeketi juu ya rundo la vitabu akitumia kompyuta ndogo.

Hii ni mkono ya mtu ukinukuu au kuandika kwa kompyuta kibao kwa kutumia kalamu maalum. Kioo cha kompyuta hii kinatoa mwanga wa bluu ikionyesha shughuli inayofanyika. Katikati ya skrini kuna maandishi yanayosomeka digital learning hub reiff .

Huu ni mchoro unaoonyesha dhana ya masomo mtandaoni au biashara ya mtandaoni. Kompyuta na badala ya skrini kuna kurasa za vutabu vikifunguka kama vile vinatoka ndani ya kompyuta. Upande wa kulia kuna alama mbalimbali za fedha, biashara, mawasiliano na uchuzi.

Huu ni mchoro unaowakilisha dhana ya elimu ya mtandaoni. Katikati, kuna kompyuta ndogo iliyowazi ikiwa na skrini inayoonyesha maudhui mbalimbali za kujifunza mtandaoni. Kwenye skrini, kuna maandishi na picha mbalimbali zote zikionyesha jinsi ya maudhui ya elimu yanavyoweza kuwasilishwa kidijitali.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta ndogo ambayo skrini yake inaonyesha maneno zinazohusiana na elimu ya mtandaoni ikionyesha wazi mazingira ya kujifunza kidijitali. Mtu huyu anaonekana akishughulika na kibodi cha kompyuta huku pembeni kukiwa na sufuria za mimea midogo na kikombe cha kinywaji.

Hapa kikamilifu tunaona uwepesi wa kujifunza mtandaoni ikionyesha watu wawili wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye sakafu ya mbao wakitumia kompyuta mpakato na simu zao. Mazingira haya yasiyo rasmi yanaashiria kuwa kujifunza kunaweza fanyika popote tofauti na vikwazo vya kijiografia vya madarasa ya jadi.

Huyu ni msichana mdogo ameketi kwa umakini kwenye meza, akiwa ameshika kalamu na kuonekana akifanya kazi yake ya shule. Mbele yake kuna kompyuta kibao inayonyesha sura ya mwalimu au mwezeshaji. Ikimaanisha kuwa anashiri katika somo la moja kwa moja au akiangalia maudhui ya elimu yaliyorekodiwa.

Huu ni mchoro unaonyesha somo la mtandaoni au mkutano wa video. Kwenye upande wa kushoto, kuna mtu anayetazama skrini ya kompyuta akiwa na kikombe cha kahawa karibu naye. Kwenye skrini ya kompyuta kuna watu wawili. Mmoja anaonakana kama mwalimu au mzungumzaji akiwa amevaa miwani na kushika kalamu na mwingine anaonekana kuwa msikilizaji.

Hili ni kundi la watoto. Wanaonekana kuwa wasichana wadogo. Wameketi kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa chenye michoro na kila mmoja wao ana kompyuta ndogo mbele yake. Wanaonekana wakitumia kompyuta hizo labda wakijifunza au wakifanya kazi za shule.

Hii inaonyesha wazi mazingira ya kujifunza mtandaoni au masomo ya mbali yakisisitiza umuhimu wa teknolojia katika elimu ya kisasa. Kutoka mtazamo wa juu tunaona mwanafunzi akiwa ameketi kwenye meza ya mbao akiwa amejikita kikamilifu kwenye kompyuta mpakato inayoonyesha mwalimu akifundisha.

Huyu ni mwanamke kijana akijishughulisha na kile kinachoonekana kuwa shughuli ya kujifunza mtandoani. Ameketi kwenye meza na kompyuta mpakato imefunguliwa mbele yake ikionyesha kuwa anafikia nyanzo za kosi au anashiriki katika darasa pepe. Pia, ana daftari lililofunguliwa na penseli mkononi akionyesha kuwa anachukua madokezo au anafanya kazi ya ziada.

Huu ni wanamke mchanga mwenye tabasamu na miwani ameketi kwenye meza akitumia komputa ndogo. Anaonekana kujishughulisha na kujifunza au kufanya kazi kidigitali kwani anaoneka kuzigatia skreni ya komputa. Kwenye meza yake kuna mmea ndogo kikombe na daftari.

Hii ni dhana ya kujifunza kwa njia ya kidijitali kwa kuinyesha jinsi teknolojia inavyotumika kuwezesha elimu. Katikati kuna kompyuta mpakato inayoonyesha maudhui ya video ikisisitiza jukumu la raslimali za mtandaoni kama vile kosi za video na majukwaa ya kujifunzia.

Hii ni dhana pana ya elimu mtandaoni ikiwakilishwa na skrini kuu iliyoandikwa. Hii inasisitiza kwamba jukwaa hili linatoa suluhisho kamili la kujifunza kidigitali. Imezungukwa na ikoni mbalimbali zinazowakilisha vipengele tofauti vya mfumo wa kidijitali.

Huyu ni mtu akiwa ameketi mezani, amejikita kabisa katika kitu anachofanya huku akiwa ameshika kalamu na kuandika kwenye karatasi, jicho lake limelegezwa chini kwenye karatasi na sura yake inaashiria umakini na kujikita katika zoezi la kusoma au kuandika.

Hawa ni wasichana wawili wachanga wakiwa wamekaa kandokando, wakitumia kompyuta kibao. Msichana wa upande wa kushoto ana nywele ndefu nyeusi, na anaonekana akimwelekeza au kumsaidia msichana wa upande wa kulia, ambaye ana nywele za dhahabu na anatazma skrini ya kifaa hiki kwa umakini.

Hii ni dhana ya masomo ya mtandaoni kupitia skrini za kidijitali, inayoelea hewani. Mkono wa mtu unaonekana ukishika kibodi chini, ikonyesha matumizi ya teknolojia katika mchakato wa kujifunza. Kwenye skrini hii ya kidijitali, kuna maneno mbalimbali yanayohusiana na elimu ya mtandaoni.

Hapa kuna mtu ambaye anayeweza kuwa mwanamume au mwanamke. Ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Dawati lake linaonekana kuwa na vitu vingi. Dirisha kubwa linaonekana nyuma likionyesha mimea au miti nje.

Hili ni kundi la watu, pengine wanaume wengi. Wameketi kwenye meza ndefu katika chumba cha mkutano. Wanaonekana wakiwa kwenye mkutano. Chumba kina kuta nyeupe na milango ya mbao iliyoko nyuma kushoto. Pia kuna viti vyeusi na chupa za maji mezani.

Hiki ni kitengo cha kusisima kutoka kwenye mchezo wa soka ikionyesha wazi nguvu na ushindani uwanjani. Katika eneo la mbele wachezaji wawili wa kiume wanashindania mpira wa mguu unaoonekana katikati yao.

Hii ni maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu. Mtu mmoja anaonekana ameketi kwenye meza akisoma au kufanya utafiti, akielekea ukutani. Sehemu ya juu ya maktaba ina madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa asili. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanayofaa kujisomea.

Hili ni tukio la michezo, labda mashindano ya mbio au mchezo mwingine unaohusisha kukimbia, unaoendeshwa katika mazingira ya nje. Kundi la watu au wanafunzi, wengi wao wakiwa vijana, wanaonekana wakikimbia kwa kasi kwenye uwanja mkubwa wenye nyasi, unaoashiria kuwa ni uwanja ulioandaliwa maalum kwa ajili ya michezo.

Hili ni darasa lenye wanafunzi wengi, walimu wao mmoja akiwa amesimama karibu na mwanafunzi mbele wanaonekana kuwasaidia au kuwafundisha. Madawati yanaonekana kuwa ya mbao na yana rangi ya njano au kahawia iliyokoza.

Hiki ni chumba chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha chini kina godoro lililofunikwa na shuka au blanketi yenye michoro ya maua ya rangi ya waridi na kahawia na kuna mto moja wenye rangi ya waridi. Kitanda cha juu kina godoro ya rangi ya bluu. Nyuma ya vitanda kuna dirisha kubwa lililofunikwa na mapazia mepesi yanayoruhusu mwanga kupita.

Hiki ni chumba kinachoonekana kuwa bweni chenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa. Kuna anagalau viatnada vinne vya ghotofa vinavyoonekana vikijaza sehemu kubwa ya chumba. Vitanda hivi vina fremu za chuma zenye rangi nyeusi na magodoro yanayoonekana kuwa na mchoro.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadara au darasa lenye viti vingi vilivyopangwa kwa mtindo wa ukumbi wa mihadara vikipanda juu kutoka mbele kwenda nyuma. Kuna idadi kubwa ya watu wameketi kwenye viti wakionekana kuhudhuria mkutano, darasa au tukio fulani.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Mbele ya darasa kuna ubao mweusi au skirini kubwa iliyofungwa kwenye ukuta. Sakafu ya darasa inaonekana kuwa ya kijani kibichi. Hakuna wanafunzi au watu wengine darasani. Viti na meza zimepangwa kwa jozi zikiwa na fremu za chuma na sehemu za mbao.

Hili ni kundi la watu wengi wakiwa vijana au watu wazima wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye nyasi. Baadhi yao alia jezi za rangi tofauti na wanaonekana wakishiriki kikamilifu kwenye mchezo. Kwa mbali kuna majengo na miti mingine inayong'oza ikionyesha kuwa uwanja huo unaweza kuwa karibu na eneo la mjini au chuo kikuu.

Hiki ni chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi na wa vitendo vikionyesha vitanda viwili vinavyoweza kutumika kwa malazi ya watu kadhaa labda katika hosteli au nyumba ya wageni. Upande wa kulia, kuna kitanda cha gorofa chenye fremu imara ya chuma au mbao.

Hiki ni chumba kinachoweza kuwa maabara au darasa la vitendo shuleni. Kuna meza kadhaa ndefu zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe zikiwa zimepangwa kwa safu na juu yake kuna vifaa mbalimbali ambavyo si rahisi kuvitambua kutokana na ubora wa picha. lakini vinaweza kuwa vifaa vya kufanyia majaribio au masomo ya vitendo.

Hiki ni chumba cha bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Katikati ya vitanda hivi kuna kabati kubwa nyeupe iliyojengwa ukutani lenye sehemu mbalimbali la kuhifadhia vitu ikiwemo kabati yenye milango na pia sehemu ya kuweka vitu wazi.

Hili ni bweni lenye vitanda viwili vilivyopangwa juu ya kingine vinavyoonekana kuwa vya chuma au chuma kilichopakwa rangi nyeusi au giza. Kitanda cha chini kina gondoro na mto mweupe wenye maua madogo ya rangi ya pinki.

Hii ni taswira tulivu na ya kufikirisha ya mwanamke akijishughulisha na usomaji au utafiti ndani ya maktaba iliyojaa vitabu akiwa amesimama katikati ya rafu ndefu zilizopangiliwa vitabu vingi vya aina mbalimbali.

Hili ni darasa maalum ya teknologia ambapo meza ndefu zimepangawa kwa sakafu na kila moja ikiwa na komputa mezani nyenye skreni nyeusi. Chumba kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili yakisaindiwa na taa za umeme zilizopangiliwa dari na kuipa nafasi hio mwanga wa kutosha.

Hiki ni chumba kinachoonekana kuwa bweni chenye vitanda vingi vya ghorofa. Kuna vitanda vitatu vya ghorofa vinavyoonekana wazi. Kimoja chenye fremu ya mbao upande wa kushoto na viwili venye fremu vya chuma labda zenye rangi za buluu upande wa kulia na katikati.

Hiki ni chumba kidigo kinachoonekana kuwa na mpangilio wa kisasa na wenye nafasi ndogo. Katika sehemu ya katikati, kuna meza nyeupe ya kazi au ya kusome, ikiwa na taa ndogo imesali labda vitu vingine vya kuweka kalamu au karatasi.

Huu ni ushahidi dhabiti wa mazingira ya maabara ya kielimu pengine katika shule au chuo kikuu. Watu kadhaa wanonekana wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara, ishara inayojulikana ya usalama na taaluma katika shughuli ya kisayansi.

Huu ni mchezo wa mpira wa vikapu, ukiendelea ndani ya ukumbi, wachezaji wawili wa timu tofauti wanaonekana wakiwania mpira katikati ya uwanja, mchezaji mmoja ameva jezi ya buluu na mwingine amevaa jezi ya rangi ya chungwa.

Huu ni ukumbi mkubwa wa shule au ukumbi wa mkutano ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazopanda juu kama ilivyo kawaida katika kundi za mihadara au sinema. Viti vinaonekana kuwa vya mbao au vifaa vinavyofanana na mbao.

Hiki ni chumba cha kulala rahisi chenye kitanda chenye blanketi ya kahawia kijivu. Mlango mweupe kushoto kuna ukuta wa mapambo wenye muundo wa kijiometri wa rangi mbalimbali ikitoa hisia ya utulivu.

Hawa ni wanafunzi wawili. Kijana mmoja amevaa suti na msichana amevaa sketi ya miraba na sweta nyeusi akitazama mabango au karatasi zilizobandikwa kwenye fremu chini ya hema ya rangi ya kahawia. Inaonekana kama wako kwenye maonyesho au tukio fulani nje kwani kuna watu wengine wasio wanaonekana kwa umbali na mazingira ya wazi.

Hili ni kundi la watoto wanaonekana kua wanafunzi wakiwa wamesimama mbele ya basi kubwa lenye shule lla rangi ya manjano. Watoto wote wamevalia sare zinazofanana ambazo zinaonekana kua za rangi nyeusi na nembo fulani.

Hawa ni wanafunzi wawili au mafundi wawili wakiwa wamejikita kwenye kazi ya mikono inayohusisha vifaa vya kielektroniki au kompyuta. Mbele kabisa na kulia, kuna mwanaume mweusi aliyevalia shati la buluu akiwa ameinama na kujikita katika kuunganisha au kukarabati vifaa vidogo vya kielektroniki.

Hili ni kundi la watu wakijihudumia chakula kwenye meza ndefu iliyojaa vyombo vya chakula ikipendekezwa kuwa ni mkusanyiko au sherehe. Mbele kabisa kuna mwanaume mweusi aliyevalia kofia nyeusi na fulana nyeusi akichota chakula kutoka kwenye vyombo vilivyojaa.

Hawa ni watu watatu, mwanaume mzima na watoto wawili. Mwanaume huyu amevaa shati jeupe na tai na anaonekana akizungumza au kufundisha akitumua ishara za mikono. Watoto wawili wanaonekana kuwa wavulana, wamekaa mbele yake na wanamtazama kwa makini.

Huyu ni kijana mwenye ulemavu wa macho akisoma kitabu cha brelli. Kijana huyu ameketi kwenye dawati akiwa ameinamisha kichwa kidogo na mikono yake imewekwa juu ya kitabu hicho akipitia alama za brelli kwa kutumia vidole vyake. Hii inaonyesha matumizi ya vifaa maalum vya kusoma kwa watu wasio ona.

Hao ni watu wawili, mwanamume na mwanamke, wakiwa wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya kazi au mahabara. Watu wawili wanashikilia vitu vidogo, vyenye rangi mbalimbali, vinavyoonekana kama vitu vilivyochapishwa.

Hii ni mikono miwili ya watu wawili, mmoja mkubwa na mwingine mkubwa labda mzazi ama mwalimu na mtoto ikishirikiana kucheza au kujifunzia kutumia vifaa vya kuchezea, vya kuelimisha. Vifaa hivi ni pamoja na Pete zenye rangi tofauti zinazopangwa kwenye mti

Hii ni taswira yenye kuguza moyo na yenye kuhamasisha kuhusu elimu maalum. Inaonyesha msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na maitaji maalum. Kwani ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu kwenye shughuli za zanaa. Amevaa aproni ya manjano akionyesha utayari wake wa kujifunza na kushiriki.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja akiwa mwalimu au mlezi na mwingine msichana mdogo. Mwanamke mzima mwenye nywele ndefu nyeusi na tabasamu amesima nyuma ya msichana huyu. Msichana ambaye amevaa miwani na skafu nyekundu pia anatabasamu.

Huu ni mkono pengine wa mtoto ukiguza kwa upole maandishi ya Braille hii inaashiria mbinu ya kujifunza inayotumika katika elimu maalum kwa wanafunzi wenye upungufu wa kuona. Maandishi ya Braille yenye alama za nukta zilizoinuka huwezesha wanafunzi kusoma na kuandika.

Hapa kuna wanawake wawili wakitumia kompyuta ndogo. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti na amevaa kifaa fulani kichwani, kinachoonekana kama kifaa cha kurekodi shughuli za ubongo au macho , au labda kifaa cha kusaidia kusikia.

Hapa kuna wanawake wawili ndani ya maktaba au mahali penye rafu nyingi za vitabu. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akionekana akisoma au akitumia kifaa cha kielektroniki. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye akimsaidia au akijadiliana naye kuhusu kitu wanachokishika.

Hili ni darasa limejaa wanafunzi wadogo wakiwa kwenye madawati yao ya mbao, mwalimu ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa nguo nyeupe na bluu, amesimama mbele ya darasa akielekea wanafunzi , wanafunzi wengi wanamwangalia mwalimu au mbele ya darasa.

Hapa kuna mwalimu akifundisha mwanafunzi mchanga darasani na inaashiria muktadha wa elimu maalum. Mwalimu ambaye ni mwanamke amesimama nyuma ya ubao mkubwa wenye michoro na herufi huku akitumia ishara za mikono au lugha ya ishara. Mwanafunzi ambaye ni mdogo ameketi mbele akimwangalia mwalimu na pia akionyesha ishara ya mkono wake.

Huyu ni msichana mdogo anayehusika katika shughuli ya sanaa au uchoraji, akiwa na mikono iliyopakwa rangi mbalimbali. Anavaa miwani ambayo inaweza kuashiria kuwa ana mahitaji maalum ya kuona. Anashikilia mkono wake mmoja juu akionyesha rangi zilizopakwa.

Hii ni mazingira ya darasa la sayansi au maabara, ambapo wanafunzi baadhi yao wakiwa na mahitaji maalum, wanajifunza kwa vitendo chini ya usimamizi wa mwalimu. Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi mmoja kutumia darubini.

Huyu ni mwanamke akiongea au kuwasiliana kwa ishara ya kupitia kompyuta. Jambo linaloweza kuhusiana na elimu maalum kupitia matumizi ya teknolojia kwa mawasiliano na kujifunza kwa umbali au kwa kielelezo cha lugha ya ishara inayotumika kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Hao ni watu wawili mwanamke na mwanaume, wakiwa wamesimama nyuma ya kaunta ya bar au duka la kahawa. Mwanaume, amevaa shati la rangi ya chungwa, na aproni nyeusi na anashika kopo la chuma, akinyunyizia kiowevu, kwenye kikombe jeupe.